Hapo tunaona ndizi ambayo iko kwa miti bado haijakomaa na rangi yake ni kijani vile inaonekana na ni wakati wake wa kupeleka sokoni haikuliwi kama haijakomaa bado vile tunavyoona.

Vile tunavyoona hapa kuna ng'ombe mbili ambayo inakaa kama inalala chini. Vile tunavyoona imewekewa sumu kwa hiyo nyasi kwa vile shingo yao wakona vitu hapo zimefungwa vile inavyoonekana.

Tunavyoona hapa, kuna rangi za kijani ambazo miti nyingi ambazo zimepandwa, na sijui ama iko kwa mahal,i ama grocery ambayo zinaonekana sasa zimepangwa laini, pamoja zikiwa zinapatiwa maji na inakuanga nursery , vile naona.

Shamba lenye udongo mwekundu ambao unaonekana umeandaliwa wakilimo. Pembeni mwa shamba kuna mimea ya kijani ikiwemo migomba ya mimea mingi ya asili au kitropiki. Anga ni ya bluu safi yenye mawingu meupe.

Vile naona hapa kuna mzee mmoja ambaye amechorea ng'ombe mahali ambapo panaitwa zero grazing , sasa akienda, ng'ombe hukulia hapo ndani, huwaekea maji yake, na nyasi yake, chakula chote anaekea yeye huko ndani sasa wakianza kukula hapo ndani.

Inaonyesha kikapu cha asili kilichosukwa kwa mkono, kikiwa kimejaa unga mweupe, huenda ni wa mahindi au wa ngano. Kikapu hiki kimewekwa juu ya pipa au chombo kingine cha plastiki. Mazingira yanaashiri hii ni sehemu ya soko au duka la bidhaa za chakula.

Hapo naona kuna ndizi, na watu wengi wamekata hiyo ndizi, sasa wakapanga pamoja. Hapo ni shambani sasa watu wanataka kupeleka sokoni, hiyo ndizi ni mbichi bado haijakomaa na haijafika wakati wake. Wamekata na wanapeleka sokoni sasa wakiuza na kupeleka huko sokoni.

Hapa naona kuna ng'ombe, ambapo hapa inalala kwa zero grazing mahali ambapo huwa anawekea chakula na maji yao, vile inavyokuwa hapa hii ni mahali ambapo huwa ni ya watu wazima vile inavyokuwa.

Vile inaonekana kuna mtu anapanda ndizi hapa mzee na watoto wakiwa pekee yake akitengemea vilivyo vile ndizi itatokea ama itamea vile inaonekana, kwa hivyo inatakikana watu wapande hiyo ndizi na vitu vinginevyo.

Hapo tunaona ndama mbili ambazo zinakaa pamoja sijui shida yao ni nini ama wamepata ajali gani. Sasa wakiwa wanakaa ama wanalala inaonekana kama wamekufa ili ng'ombe mtoto wake sasa na ndama vile inavyoonekana ama inakuwa.

Hapo kuna wanawake wengi ama ambao wameleta mandoo hapa wakiwa wanaweka ama wanapima maziwa. Vile inaonekana hawa watu ni wengi ambao wanakaa hapo ni watano, mwingine ako na mtoto, mwingine anapima hiyo maziwa, mwingine analeta vyombo na vitu vinginevyo ambavyo,,,,,

Hapa naona kuna gari la ndizi ambazo imebeba ndizi mingi wa rangi wa kijani. Vile inaonekana hii ndizi bado ni mbichi, haijakomaa na inaenda sokoni, inauzwa ikiwa mbichi hivi vile inaonekana.

Mfanyi kazi wa afya ya mifugo akimyunyizia ng'ombe dawa ya kuuwa wadudu kama kupe na chawa. Hii ni njia ya kulinda mifugo. Dhidi ya magonjwa yanayo enezwa na wadudu. Matunzo haya ni muhimu kwa afya ya mifugo naya kuongeza mazao kama maziwa na nyama. Hii pia uongeza mapato ya familia na wafugaji ambao wanafaa kuwa.

Hapo naona watu wawili wakiweka vitu vingine ambavyo ni kitu ya kukula chakula nayo, wakiweka na chakula ambayo iko kwa bakuli. Sasa wakianza kuweka na kukula sasa ama kukunywa hizo inakaa uji vile naona.

Tunavyo ona hapa kuna mama mmoja ambaye anakamua ng'ombe akiwa na chupa akiwa anacheka akiwa na furaha hiyo sana. Sasa akiwa ni mara ya kwanza ambayo anaingia hiyo kazi ama vitu vinginevyo tunaona hapa inatakikana kulazwa ama kuweka vizuri.

Tunavyoona hapa, inanionyesha mikungu ya ndizi iliyofunikwa na mifuko ya plastiki ya buluu kwa shamba la migomba, mifuko hiyo hutumika kulinda ndizi dhidi ya midudu, magonjwa na hali mbaya ya hewa, na pia kusaidia katika kugomeza matunda kwa usawa, hii ni hali ya njia ya kisasa ya kilimo inayotumika.

Hapa naona ganda la ndizi ambaye haijakomaa bado. Rahgi yake vile tunaona hapa ni rangi la kijani amabaye inataka kuwanguka miti yake vile tunavyo ona hapa. Na hapa ni shambani la ndizi vile tunavyo ona.

Vile ninavyoona hapa hapa hii ng'ombe imetumiwa vitu zingine ambavyo ni teknolojia ya kisasa, wanaweka kwa matiti, maziwa yenyewe inaleta wanajaza hii ndoo sasa vile inavyotakikana ni mkono utumie ama watumie dawa ambayo inasaidia hii kitu wakitumia hivo.

Hapo vile naona hapo kuna jamaa ambaye anauza ndizi, ndizi rangi yake ni ndizi ambayo imekomaa vile naona hapa na kuna jamaa ambaye anashika kwa mkono hiyo ndizi yake sasa, amepanga vizuri, hapo ni kwa soko. Na sasa hiyo ndizi anauza hapo vile naona.

Inaonyesha watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya usafi, mavazi meupe, glovu na barakoa wakishiriki katika shughuli ya usindikaji wa maziwa au bidhaa nyingine za chakula, mmoja anashikilia chombo kikubwa cha chuma akimimina kiyowevu kwenye mashini ya viwandani vyenye taa na vitubi vya kuthibiti.

Hapa kuna shamba kubwa, lenye mimea changa ya migomba, iliyopandwa kwa mstari wa mpangilio mzuri. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na mimea ina majani mabichi yenye afya ishara ya uangilizi, uzuri wa hali, uzuri wa hewa. Shamba hili linaweza kuwa ya biashara au ndizi au mradi wa kilimo unaolenga uzalishaji mkubwa.

Hapa naona jamaa mmoja ambazo sasa anaweka vitu ikionekana kama ni maziwa mahali ambazo ziko sefu, na anaweka kwa sufuria ama vitu vingine, so vile naona hapa sasa hiyo maziwa inatoka kwa ng'ombe.

Vile naona hapo kuna mahindi imepigwa ambayo imwekwa, imepangwa vizuri ikawekwa kwa laini ambayo imewekwa kambani. Sasa hiyo ni zile za kuuza ambayo imepigwa na moto vile inaonekana hiyo ni tamu ukikula so vile naona inatakikana kuuzwa ama kununua.

Hapo naona shamba la ndizi na mimea zingine ambazo zinamea vile inang'ara, inaonekana kuna miti zingine za mathenge hapo karibu na hapo shambani vitu vingine ambazo zinang'ara na inatokwa sahizi ambazo zinaonekana, ikiwa na fertilizers zao na vitu zingine na maisha yao, vile naona macho inashika vizuri hizi vitu.

Ninaonyeshwa kituo cha kuuza maziwa kinachoitwa Destiny Dairies MIlk ATM, kundi la watu, baadhi wakiwa na sare ya kazi wamesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa wakiangalia au kushiriki shughuli ya ununuzi vile inaonekana.

Mwanamke ameketi chini la banda amevaa kofia nyekundu na anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe rangi ya kawia na nyeupe mkono wake upo kwenye kiwere cha ng'ombe na chini kuna chombo cheupe cha kusanyia maziwa miti ambaapo ambao imetumika kifungu sehemu hiyo ya kazi.

Hii tunaona mfugaji akiosha ng'ombe kwa kutumia maji na brashi. Hii ni sehemu ya kazi ya kuhakikisha usafi wa mifugo, hasa kabla ya kuingia kichinjioni au kwenye maneno ya maziwa. Usafi wa mifugo ni muhimu kwa afya ya wanyama na kwa usalama wa bidhaa zinazotokana nao kama nyama na maziwa, lakini pia huonyesha jinsi ya ufugaji wa kisasa unaosisitiza usafi wa ufugaji na wanyama.

Tunaona ndizi nyingi za rangi ya kijani zilizopangwa anga level zimeekwa juu za kusukwa tayari kuelekea sokoni. Ndizi hizo bado ni mbichi zikiwa na ngozi mara ya kijani kibichi ishara kuwa haijakomaa kabisa, zimefungwa na mafungu makubwa na kwa mtu aliyesukuma

Vile inaonekana hapo kuna msichana ambaye anakatakata ndizi ikiwa mbichi, anaweka mahali moja na anapanga vile inaonekana anataka kutumia ikiwa mbichi na anataka kupika kukula ikuwe chakula yake ya siku vile inaonekana.

Mkono ya mtu inashika gunia moja ya mahindi ambayo hayajamenywa. Huku chini kukiwa na rundo kubwa la mahindi yaliyokaushwa. Mahindi haya yamewekwa juu ya uso wa ardhi wa udongo mwekundu na yanaonekana kuwa tayari kwa kuhifadhiwa na kusagwa. Mtu huyo huenda anachambua na kukagua ubora wa mahindi hayo.

Inaonyesha hatua ya kutengeneza jibini ama mtindi mzito nyumbani. Kuna kitambaa cha kuchuja kilichowekwa juu ya chombo na ndani yake kuna chombo na mabonge meupe ya maziwa yaliyoganda, kando kuna sufuria yenye maji ya maziwa iliyotenganishwa.

Hapa naona kuna mwanamke ambayo anaweka vitu zingine anachanganya vitu zingine kemikali kwa mahali ambapo inatakikana iwekwe. so vile naona ni kitu ambazo inakaa nyeupe na anaeka dawa ingine sasa akichanganya. Nafikiria ako kwa lab .

Ngombe mwenye ngozi ya kahawia na nyeusi amefungwa kwenye mti kwa kamba shingoni .Mwili wake unaonyesha vidonda na uvimbe sehemu mbalimbali, ishara ya maradhi au majiraha makubwa .Eneo la ardhi ni la mchanga na matawi yaliyo sambwa na kuna miti ya vichaka vya kijani kwa umbali .Mwonekano wa ngombe huyu ni hali dhaifu na unaohitaji matibabu.

Tukitazama hivi kuna ng'ombe ambapo imewekwa hapo chakula chake na maji chao, wakiwa wanataka kukula hio chakula na hio mahindi ama vitu vingine. Wanaleta aziwa nyingi kwa siku.

Mzinga wa ndizi kimbichi umetundika kwenye migomba. Ndizi zimejaa vizuri kwa mstari na zimezungukwa na maji makubwa ya kijani unaonyesha ndizi bado haijakomaa.

Hapo naona kuna ng'ombe ambayo ng'ombe moja ambayo kuna jamaa anaweka spray sasa akitoa hiyo dudu ama anasafisha kwa vile mwili yake ni chafu ama inatakikana kusaidiwa ama kuoshwa vile inatakikana yeye ndo anajua.

Hapo kuna ndizi ambayo zimeshikana vizuri ambayo ni mbichi, haijakomaa bado, yenye inataka kuanguka, vile ni kubwa hasa ikionekana ivi kuna manufaa ni katika jamii chao cha ndizi hii na huwa inasaidia watu wengi.

Vile tunavyoona hapa ni zero grazing chakula cha ng'ombe, maji na kitu ingine ambayo inaonekana hapo wanawekewa wakiongojea sasa vile watakuwa ama wataenda kuleta maziwa.

Hapo tunaona ndizi ambayo imekauka ama haijapata maji. Vile tunavyoona hii mahali yake ama hii ardhi yake ni ile mahali mzuri ambapo huwa ndizi inatoka haraka na sasa haina maji tunayoonekana.

Inaonyesha mimea ya migomba ukiwa na matunda mabichi ya ndizi bado shambani. Ndizi hizo ziko katika hali ya ukuaji zikiwa bado kijani kibichi na zimeshikilia kwenye kishada kimoja. Majani ya magomba yanaonekana kuwa makubwa na yenye afya, yakionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Hapa tunaona nganda la ndizi ambayo haijafika bado ambayo imepandwa ikiwa inachukua upepe. Vile tunavyoona hii ndizi bado haijaleta matunda na bado haijakomaa. Inatakikana ikuwe na maji mingi vile tunavyoona hapa na vitu vingine.

Vile tunavyo ona hapa kuna shamba ambayo tunaona hapa imepandwa ndizi hapa na nyumba ingine ambayo ni nyumba ya mabati karibu yake. asa tukaona hivi tunaona marangi ambayo ni kijani karibu yake mahali hapa ni pahali pa kupumzika na kupata hewa mzuri na kukaa.

Ndizi nyingi za aina tofauti zimepangwa kwenye soko zikiwa zimenyingizwa juu pamoja na matunda mengine. Yanaonekana mezani kama mapera ,matufaa na machungwa. Rangi za matunda haya zinangaza zikionyesha kuwa ni mbichi bado haya lakini inaweza kulwa.

Vile inaonekana hapo kuna ndizi ambayo imepandwa na bado haikuwa imetoa matunda, bado haijakomaa ni sahizi ndo imepandwa vile inaonekana, imepatiwa maji, kuna zingine za aina mmea karibu yake na inaonekana inaenda vizuri, rangi yake ni kijani hapo kwa shambani.

Vile ninavyona, hapa kuna ng'ombe amabao wanakula nyasi hapa, hapo vitu vingine ambavyo chakula cha ng'ombe naona karibu yao. Wakiwekewa karibu yao wakiwa wanakula nyasi na kutoa hapo shingo. vile ninavyona ni mahali ya kutengenezea wakule chakula nayo.

Kuna jamaa mmoja akieleza hapa akitazama na watu watatu mbele yao. Akitazama hiyo maana jamaa anaeleza vitu ambaymzo vituko ambayo tukonayo hapa na vitu vingenevyo ambayo akiwa na ofisi yake hapo ndani.

Hasa hapa naona vile naona ndizi mbili ambazo zimeshikana na hii ndizi vile naona imekomaa na zimewekwa mahali moja. Sasa mwenye ameeka sasa karibu anataka kukula sasa vile imekuwa imekomaa na imekuwa wakati wa kula sasa ndio nafikiria hivo.